Mwanadada aliyevalia shati nyeusi, anaonekana akiwa amekalia kiti cha magurudumu, huku akifanya mazoezi kwenye barabara wanayoitumia. Kwa mbali tunaeza uona uwanja ulio na nyasi ya kijani.

Haya yakiwa ni maeneo ya shuleni, unaweza liona darasa la kompyuta lililowekwa na kujazwa kompyuta tofauti. Pia mle kando tunaweza ziona vitabu zinazotumiwa na wanafunzi wanapokuja mle.

Haya yakiwa ni maeneo ya shuleni. Unaweza liona darasa linalotumika kufunza kompyuta, likiwa limewekwa kompyuta nyingi na pia kando yake unaweza ziona vitabu zinazotumiwa na wanafunzi wale.

Jengo refu lenye paa la bati na milango ya buluu limesimama ya mistari ya vichaka vya kijani. Ukuta wake umechorwa kwa rangi ya manjano na mazingira yanatoa taswira ya taasisi ya elimu au huduma za kijamii katika maeneo ya mashinani.

Mwanariadha ameketi kwa utulivu kwenye benchi jekundu, nyuma kuna kifaa cha kunyanyua chuma mzito. Jezi aliyovaa ni nyeupe, suruali ni nyeusi ishara ya weledi kazini. Maelezo ya chini yanaeleza kuwa jina lake ni Hellen Wawira, mzao wa Kenya, mshiriki wa mashindano ya kunyanyua vyuma.

Mtu mmoja ameketi kwenye kiti cha magurudumu akiwa amevalia fulana ya mistari juu ya tishu ya kijivu na suruali ya buluu. mikono yake imeegemezwa moja kwenye gurudumu na mwingine juu ya vitabu vilivyopangika kwenye mapaja.

Madawati ambayo yamepangwa kwa mistari darasani, huku baadhi yakionekana na vitabu na karatasi juu yake. Dirisha lina pazia la rangi ya waridi na ukutani kuna bango linalosema, maji ni maisha. Sakafu imejengwa kwa vigae vya madoadoa mekundu na meupe.

Watu waliovaa mavazi mekundu na kijani wamesimama pamoja, wakishika hundi kubwa ya pesa, milioni mbili. Mmoja wao ameketi kwenye kiti cha magurudumu, huku wengine wakionekana wakiwa na furaha na kujivunia mafanikio yao. Mandhari ya nyuma ina bango la njano lenye maandishi champions of cheers la Team Kenya.

Mwanamke bomba kwa jina Asiya Sururu anaonekana hana miguu zote. Miguu zake zilikuwa zimekatwa na sasa yuko na miguu bandia. Miguu hizi bandia huwa zinamsaidia kutembea katika shughuli zake za kila siku.

Bango limeandikwa fire assembly point na mshale unaoelekeza kulia, lipo mbele ya tanki jeusi kubwa kwenye eneo lenye nyasi na udongo. Hapo nyuma kuna majengo ya zege na mimea, hii ni alama ya tahadhari, ikionyesha mahali pa kukusanyika watu endapo moto utatokea.

Kifaa cha kompyuta kimewekwa mezani kwa mpangilio kina skiri, kinasa sauti , kibodi na kipanya. Jalada na kalamu zipo pembeni zikiashiria mazingiria ya kujifunzia ujumbe ulioandikwa unaeleza kuwa huduma wa intaneti ni kwa madhumuni ya elimu pekee ishara ya nidhamu ,maarifa na matumizi sahihi ya kiteknolojia .

Kwenye ukuta huu umebandikwa posta inayosema, kwa shule yetu wanaheshimu sheria, wanafanya kazi kama jamii, wanaheshimiana, wanafuata nyota zao, wanafuata sheria vyema, wanaheshimu walimu, wanaweka muda na wao ni familia.

Madawati na viti vya mbao vimepangwa ndani ya darasa lenye sakafu ya vigae vyenye madoadoa mekundu na meupe. Baadhi ya samani zimechakaa na zimewekwa ovyo. Ukutani kuna ubao mweupe na na rafu pembeni. Mandhari haya yanaonyesha mazingira ya kujifunzia yenye changamoto.

Mchezaji wa michezo amevaa sare yenye nembo ya Kenya na anatumia makongo ya kutembelea akiwa uwanjani karibu na mpira wa mguu. Hii ni sura ya michezo ya watu wenye ulemavu ikionyesha ushupavu, uzalendo na ari ya kuwakilisha taifa licha ya changamoto za kimwili.

Tunaona wanariadha wawili wakikimbia kwa furaha na kusherehekea. Wote wana mikono juu kwa ishara ya ushindi au shukrani wakiwa wamefungamana na lengo la pamoja. Hali ya nyuma yenye watu na moshi wa harakati inaashiria kwamba ni mashindano rasmi ya wanariadha.

Tarakilishi mbili zikiwa zimepangwa vizuri juu ya dawati kila mmoja ikiwa na kibodi na kipanya. Vifaa vingine kama daftari, jalada za rangi na karatasi vimesambazwa kwa utaratibu. Tarakilishi hizi zina rangi za nyeusi.

Kikosi cha wanamichezo waliovaa sare nyeusi nyekundu na nyeupe kimesimama kwa mpangilio uwanjani, baadhi wakiwa na mgongo wa kutembelea wakionyesha ushirika wa watu wenye ulemavu katika michezo. Mipira miwili ipo mbele yao.

Wanawake watatu wanaonekana wameketi kwenye viti vya magurudumu huku wamevalia mavazi ya kitamaduni na mmoja wao amebeba bendera ya Kenya. Mmoja wao anachukua rekodi ya video.

Wachezaji wa kandanda wakiwa na mashati mekundu na maandishi ya kenya wanacheza uwanjani wakitumia mgongo ya kutembea. Wanacheza kwa ustadi mbele ya goli lililo nyuma yao kuonyesha hazma na uwezo wao licha ya changamoto za kimwili. Mazingira haya yanaonyesha usawa wa michezo kwa wote.

Uwanja wenye majani ya kijani na nyumba ya vigae vya rangi. Pembeni mti na ua unaonesha utulivu wa mtaa wa kisasa. Dirisha lenye grill ya kijani inaangaza huku anga ikiwa wazi. Mandhari ya utulivu na hali njema ya hewa inaonekana.

Jengo limejengwa ka mawe na lina paa la vigae. Lina madirisha ya chuma upande wa kushoto na milango miwili ya mbao upande wa kulia. Sehemu ya juu ina madirisha madogo na paa la ziada. Mbele ya jengo kuna nyasi na dari lina bomba la kutolea maji ya mvua.